Huyu ni tumbili mdogo ameketi juu ya gogo kubwa akinywa maji safi kutoka mtoni ambao umezungukwa na vichaka vikubwa vya kijani kibichi.

Hapo kuna twiga anayekula majani kutoka kwenye kichaka katika Savannah huku majengo marefu ya jiji yakiwa yanaonekana kwa mbali.

Hapo tunaona mchoro wa ndege wenye rangi angavu na za kuvutia. Ndege huyu ana manyoya ya kijani mwilini, mabawa na mkia wa samawati wa giza. Na sehemu ya kichwa ina manyoya meusi yenye muonekano wa kipekee. Pia ana alama nyekundu na nyeupe karibu na jicho lake.

Wasichana wawili wanatazama tarakalishi wakichunguza mchoro na mwalimu amesimama karibu nao. Pia kuna wasichana wengine wawili wanatazama tarakalishi nyingine.

Hapo kuna barabara ya kutembea iliyo ndani ya msitu wenye miti mirefu na mazingira ya asili yenye utulivu. Njia hii inaonekana kupitika vizuri na inazungukwa na kijani kibichi ikitoa nafasi nzuri kwa watu kufanya matembezi, kupumzika au kufurahia mandhari ya asili. Ni mahali panapohifadhi mazingira na pia kuvutia kwa kwa wapenda mazingira na watali.

Kiboko mdogo amesimama ardhini yenye matope na majani yaliyokauka, akiwa karibu na uzio wa chuma huku akizungukwa na mimea ya kijani.

Wafanyakazi wanne waliovaa kofia za usalama na fulana nyekundu, wanaonekana ndani ya mtaro mrefu na upana unaochimbwa ardhini. Mtaro huu umeandaliwa kwa ajili ya kuweka miundo mbinu na kuna mashine ya kuchimba ardhi na magari upande wa mbali. Mazingira yanayozungukwa na ardhi kavu na baadhi ya nyumba upande wa kulia.

Hapo kuna mti mkubwa wa Acaccia ukiwa umesimama katikati ya uwanja wenye nyasi fupi. Anga ni ya samawati yenye mawingu meupe na mazingira yanatoa taswira ya savanna ya kiafrika, yenye mandhari ya asili na utulivu.

Hapo barabara inaonyesha magari na mavazi ya umma pamoja na taa za trafiki na alama za tahadhari kwa watembea kwa miguu, hali ya hewa inaonekana kuwa ya mvua au kumenyesha hivi karibuni kwani barabara ni yenye unyevu nyevu. Pia kuna msongamano wa magari upande moja wa barabara.

Kuna basi la rangi ya chungwa lililoandikwa Tawakal. Nyuma pia kuna jengo la gorofa lenye rangi nyeupe na samawati na watu wachache wamekaa na upande wa kulia kuna watu wawili wanaosukuma mkokoteni.